Hii ni sehemu ya mganga, ambapo amepanga dawa zake tofauti tofauti kwenye mkeka. Kuna chupa moja ambayo ina kifuniko chekundu, ina dawa nyeusi ndani na kuna dawa zingine ambazo zimekaushwa, zimepangwa kulingana na kazi tofauti tofauti.

Hapa ni kwenye kituo cha afya ambapo kuna mwanadada ambaye amemleta mwanawe ili aweze kupata chanjo ya polio. Ana kofia nyekundu kichwani na mhudumu wa afya ana miwani. Sare yake blausi ni nyeupe, aproni nyeupe na laini nyekundu.

Hizi ni chupa tano ambazo ziko mezani. Zimebeba dawa ya chanjo ya measle na dawa hii inapeanwa kwa dosi moja kwa kipimo cha sufuri nukta tano mililita.

Hapa ni mahali ambapo mganga wa dawa ya kiasili anafanyia shughuli yake ya uganga. Kuna dawa na mikebe tofauti tofauti ambazo zina dawa tofauti tofauti pia ,yeye mwenyewe amekaa chini kwa kupinda miguu yake.

Sehemu hii imekumbwa na mafuriko mengi ambayo yanasababishwa na mvua nyingi inayonyesha. Mafuriko haya yanatapakiza takataka za kila aina kila sehemu hivyo basi kusababisha ugonjwa kwa wakaazi wa eneo hili.

Shamba kubwa ambalo limepandwa mimea ya miwa. Mimea hii inanyunyuziwa dawa labda kwa sababu ya kuondoa magugu ama sababu ya kuondoa wadudu ambao wataharibu. Wafanyakazi wenyewe wamevalia magwanda mazuri ya kuwakinga kutokana na kemikali hizo kali ambazo wananyunyuzia kwenye mimea hii.

Hizi chupa tatu zimebeba dawa ambayo ni za aina lakini kampuni ndizo tofauti. Ile ambayo iko katikati imetengenezwa na kampuni ya Pure, kuna ile ambayo imetengenezwa na kampuni ya Now ambayo yaweza liwa pia.

Mwanamke amempeleka mtoto wake kwenye kituo cha afya ili aweze kupata chanjo. Mhudumu wa afya anamhudumia mtoto huyo kwa kumdu kwa kumchoma sindano ili kumpitishia chanjo hiyo mwilini. Mtoto analia mama naye anatabasamu.

Hawa ni wananchi ambao wanajaribu kupunguza takataka na uchafu ambao umetapakaa kwenye sehemu ya barabara, kwa minajili ya kupunguza magonjwa yanayoenezwa kutokana na uchafu ambao umetapakaa kila mahali.

Wanawake wawili wanapita kwenye sehemu ya mabati wakitoa tangazo la kiafya. Mmoja amevalia barakoa, mwingine ana leso begani mwake na aliyevalia barakoa ndiye anayefanya tangazo hilo.

Hizi ni shughuli za kiafya ambapo wahudumu wa afya wamepeleka huduma zao mtaani kwa kuwachanja watu kutokana na ugonjwa wa virusi vya korona, mhudumu wa afya amevalia aproni la samawati na barakoa na anamhudumia mzee aliyekaa kwenye kiti.

Hao ni wanawake wa jamii ya Turkana ambao wanatafuta maji kutoka sehemu mbalimbali, kuna yule ambaye amevalia shanga shingoni, wote wamevalia shanga shingoni na kuna yule ambaye amejibandika mtungi bila kuushikilia na wengine wawili wanajadiliana na mitungi yao ni chafu.

Watu wanavushwa kwenye mto na hii ni barabara ambayo imekatika kutokana na mafuriko. Kwenye sehemu hii , watu wanashindwa kuvuka kuenda kwenda sehemu nyingine hivyo basi wanavushwa kupitia migongo ya watu wengine ambao wanajua kuogelea.

Hapa ni mahali ambapo dawa zinatengenezwa. Huyu mhudumu wa afya anafanya kwenye kampuni hii. Kazi yake anazipakia dawa hizi kwenye boksi ambazo zimeekwa hapo pembeni na mhudumu huyu amevalia barakoa na ana aproni leupe kuzingatia usafi na afya bora.

Ajali imetokea baina ya magari tofauti , na maafa yametokea sababu gari hilo limeharibika ,kiasi cha kutotengezwa tena ,wasamaria wema wanaonekana kujaa hapa ili kuwaokoa watu ambao walikua kwenye gari hilo.

Hapa ni kwenye kituo cha hospitali. Mhudumu wa afya amevalia glovu na aproni sababu anahudumia mtoto ambaye ana vidonda mwilini. Amevishika viganja vya mtoto huyo ili kuangalia vidonda hivi vinaweza kuwa vinasababishwa na nini.

Huyu ni mkulima ambaye anainyunyizia mimea yake ya mahindi dawa labda kutokana na kupunguza wadudu ambao huaribu. Tenki la maji pembeni. Mtungi ambao una dawa hio ni wa colour ya manjano na huko pembeni kuna miti pia kuna nyasi ya ng'ombe.

Hii ni kampuni ya kutengeneza gesi nchini Kenya. Kampuni hii imepakia mitungi nyingi ya gesi na kuna mfanyikazi mmoja ambaye anafanya zoezi hilo la kupakia gesi. Amevalia aproni nyeusi na kichwani ana kofia na pia ana barakoa.

Hii ni sehemu kame ambapo ni kambi za wakimbizi. Wahudumu wa afya wa mtaani wamekuja kutoa huduma zao za afya kwa wakazi wa eneo hili. Mzee mmoja amekalishwa kwenye kiti anapima kiwango cha joto mwilini mwake hivyo basi kuna mwingine atengeza mashine ya kupima kiwango cha pressure mwilini.

Mandhari ni ya shuleni, wanafunzi wako darasani na mbele yao kuna muhudumu wa afya kuna mabango ya afya. Hivyo basi anawapa mafunzo kutokana na chanjo mbalimbali za kiafya na wanafunzi wanaskiza kwa makini.

Hii ni sehemu labda kampuni ya kutengeza kemikali tofauti, na hawa ni wafanyikazi katika kampuni hii ambao wanapakia kemikali tofauti tofauti kwenye mitungi. Wamevalia glovu nzito, aproni nzito, na wamevalia inhalers kwa kupunguza kupumua hewa ambayo inatolewa katika kemikali hizo.

Huyu ni mhudumu wa afya ambaye anampa mtoto chanjo mguuni. Mama ananywele za singa na amevalia blausi yenye madoadoa. Mhudumu wa afya sera yake ni nyeupe na mtoto amevalia nguo ya rangi ya chungu.

Maandari haya ni ya mafuriko ambapo mafuriko yamesababisha maafa uharibifu wa mali, urabifu wa nyumba, watu hawana pa kulala, wanaangaika wakipitia kwenye maji. Kuna mangonjwa ambayo yataeneswa kwa watu hawa, kutokana na mafuriko haya.

Amekaa kitini, anaonekana kuwa mwenye maumivu mengi kutokana labda kuumwa na mtoto, anataka kupata mtoto. Kuna mama ambaye amevalia barakoa na glavu mkononi ameinama tayari kumsaidia mwanadada huyu.

Kwa isani labda ambayo alifadhili mradi huu wa maji, wamekuja kwenye ufunguzi wa maji. Kuashiria kuwa wakazi wa eneo hili watapata maji kwa wingi. Wamekuwa wakitaabika kupata maji. Natumai anayopeana funguo ni waziri wa afya.

Wahudumu wa afya wa Chanjo wanatembea mitaani. Shughuli hii inafanyika kwenye sehemu ya mtaa ambapo wanawake wanaleta watoto wao ili kupata chanjo. Kuna mwanamke ambaye mtoto wake anahudumiwa kwa kupewa chanjo ya polio. Mtu huyo amevalia barakoa ili kujizuia kutokana na virusi vya corona.

Hiki ni kituo cha afya, na sehemu hino ni maususi kwa matibabu ya meno, na kuoshwa kwa meno. Mgonjwa amelazwa kitandani, ana goggles za kupunguza mwangaza machoni mwake, na mhudumu wa afya anatumia chombo cha kusafisha meno, amevaa barakoa kutokana na kujikinga bacteria .

Hii ni sehemu kame ambapo ukame umeathiri kila sehemu. Miti imekauka, nyasi zimekauka. Udongo umekauka hadi ukawa mgumu. Pembeni kuna milima na sky ni ya rangi ya bluu na weupe kwa umbali.

Hawa ni wahudumu wa afya wa mitaani wote hivyo wana sodo na sodo hizi zinapelekwa labda shuleni ama zimetembezwa kwenye maboma ya watu ili waweze kupata msaada wa sodo wakati wanaenda kwenye hedhi zao.

Hii ni sehemu ya kuzalisha wanawake . Chandarua cheupe kimeninginia . Mwanamke amempakata mwanawe mikononi ,anatabasamu ishara ya furaha . Kitanda ni cheupe na kina shiti nyeupe .

Sehemu kame ambayo imepokea mvua nyingi ambayo imesababisha mafuriko. Mafuriko hayo yamebomoa makazi yao wengi hawana pa kulala, wengi hawana chakula na pia kupata huduma za kiafya kwao kutokana na magonjwa ambayo yamesababishwa na mafuriko ni vigumu.

Hizi ni tembe ambazo zinatumika kupunguza makali na huwa zinapunguza makali ya homa, kifua kuuma na maumivu mengine mwilini. Tembe hizi ni za rangi ya manjano na boksi lenyewe ni leupe na lina maandishi.

Bangu hii, niliko kwenye kigingi cha Stima, na bango hili linaonyesha kuwa ni mauzo ya daktari wa dawa za kiasili, na ni mganga ambaye anasaidia kuvuta mapenzi pia anasaidia biashara na anasaidia kupata nyota.

Hapa ni dukani kwa kuuza dawa za kila aina na huyu ni daktari ambaye ni muuzaji kwenye duka hili la kuuza dawa. Anaashiria kuwa anataka ampe mteja dawa ambayo ameagiza, ameishika mkononi.

Mhudumu wa afya anawatembelea watu mashinani na kuwapa wanawake wajawazito mawaidha na mafunzo mbalimbali ili waweze kujilinda wakati huu wa ujauzito. Nyumba, nguo zimepakana kwenye ukuta, kuna televisheni nyeusi mikononi mwa afya amevalia sare za rangi ya samawati.

Hii ni sehemu ambapo kuna ghorofa ambazo zinabomolewa labda kwa kujengwa kwenye barabara. Kuna mtoto amesimama kwenye kigingi cha mti, anatazama ni nini kinaendelea. Ghorofa hiyo ilikuwa kubwa sana

Kiwavu cha mwanamke, ambapo mkono wake mmoja, una pete kwenye vidole vyake. Amejifungua leso ya madoadoa, na ameshikilia chupa ya dawa ya kiasili ama ya kienyeji, ambayo inasemekana inaponya ugonjwa wa korona.

Hii ni sehemu ambayo wanawake wajawazito huja kupokea huduma za mkunga kwa kuwakanda ujauzito wao. Kuna mwanamke mmoja amelazwa sakafuni kifudifudi na mkunga yuko kazini ya kumkanda ujauzito wake.

Huu ni mkebe ambao una dawa aina za tembe ambazo ni nyeupe kwa rangi. Zimeekwa kwa meza nyeupe. Mkebe wenyewe umetengezwa kwa rangi nyeupe na ya samawati na ka ya manjano na ni dawa aina ya vitamin .

Hili ni zoezi la huduma ya afya mashinani ambapo watu wamekuja kupokea huduma za matibabu mbalimbali. Kuna yule ambaye anapokea huduma ya meno na kuna wale ambao wameketi ili kupanga foleni waweze kuhudumiwa.

Huu ulikua ni wakati wa maenezi wa virusi vya korona, hivyo basi wananchi wenye sehemu mbalimbali wanaosha mikono yao kujikinga kutokana na virusi vya korona na katikati yao wameeka hatua ya mita moja na wamevalia barakoa.

Huyu ni mhudumu wa afya ambapo wameleta huduma zao mashinani watu ambao wa shida mbalimbali za kiafya waje wahudumiwe. Mhudumu huyu ameshika syringe mkononi na dawa anaichukua ili aweze kumuhudumia mgonjwa na wamevalia barakoa.

Sehemu hii imekumbwa na mafuriko, yamesababisha maafa ya watu wengi maana wengi wanapata ajali. Vyombo vya usafiri haviwezi kuenda vizuri kwenye maji mengi, pia yamekatiza biashara.

Mandhari ni ya kwenye kituo cha afya, ambapo mtoto mchanga anapewa chanjo kwenye paja lake. Muhudumu wa afya amevalia sare rasmi ya hospitalini, ya rangi ya blue . Mamake mtoto pia amevalia jacket nyeusi, na wote wamevalia barakoa.

Huyu ni gavana wa Kisumu, Bwana Anyang' Nyong'o. Anafanya matembezi hospitalini haswa sehemu ya watoto, kuwajulia hali ikiwa wako sawa. Kuna wanawake wawili ambao wamesimama, vyandarua vimening'inizwa juu na kuna picha za kufurahisha watoto ambazo ziko ukutani.

Hii ni sehemu ya kuuza dawa za kiasili, dawa za kienyeji ambapo mhudumu amezipanga dawa hizo. Kuna zile za kunywa ziko kwenye chupa mbalimbali na kuna zile ambazo labda zimekaushwa ziko kwenye shelf , alafu kuna bango ambalo linatupa mwelekeo ni magonjwa yapi ambayo yanatibiwa kutumia dawa hizi.

Katika hili eneo shughuli ya matibabu inaendelea. Chanjo zinapeanwa mtaani na wahudumu wa afya mbalimbali. Wanawake wameleta watoto wao kupata chanjo. Kuna mwanadada ambaye ni mchanga ameleta mwanawe kupewa chanjo mkononi. Mhudumu wa afya ana nywele za singa.

Moto huu unateketeza msitu na umesababishwa labda kwa ajali ama kitu kingine ndio kimesababisha moto huu na una makali mengi sana. Moshi ni mwingi. Umeteketeza kila kitu msituni.

Mwanamke mjamzito amelazwa kwenye mkeka. Amejifunika leso sehemu yake ya chini na amefungua blouse yake ili aweze kukandwa sehemu yake ya tumbo maana yeye ni mjamzito na mhudumu ambaye ni mkunga ndiye anampa huduma hizo.

Hapo ni kwa kituo cha afya sehemu ya matibabu ya meno, hivyo basi kuna mgonjwa na kuna daktari ambaye anamwelekeza, anamuonyesha jinsi meno yanavyopangana kinywani mwake. Mhudumu huyu amevalia barakoa na msichana huyu ana hijabu kuashiria kuwa ni wa dini la kiislamu.

Hivi ni vioo, ambavyo vimejengwa kwa ajili ya kujisaidia. Na nje ya vioo hivyo kumewekwa tanki. Ambayo imewekwa maji ya watu kuosha mikono yao, wanapotoka kujisaidia kwenye vioo hivi, sehemu hii ina nyasi nyingi na mimea mingi hivyo basi kuna ishara ya mvua.

Huyu ni mgonjwa ambaye ana shida ya kupumua hivyo basi anawekewa kwenye mapua yake yale mashine ya kuweza kupumua akipata oksijeni kutoka kwa mashini . Amelazwa kitandani na hana fahamu, daktari naye anamhudumia amevaa barakoa.

Hawa ni wafanyikazi wa serikali ambao wanapeana huduma ya kusafisha sehemu ya kutupa takataka ambapo tunaona takataka zimetapakaa za kila aina. Hao wanafanya usafi wa kuzikusanya takataka hizi ili ziweze kutolewa sehemu hii. Afya ya wanadamu ikaweza kuimarika na kunawiri.

Hapa ni shuleni, ambako wanafunzi wamepanga foleni kwenye tenki la maji, ili waweze kupata maji. Chini yake maji yamesimama hivyo basi kuonyesha si nadhifu kwa wanafunzi hawa. Lakini maji yanayotoka kwenye tenki ni safi, kuna mwalimu ambaye amewasimamia pia.

Hapa ni hospitalini. Ambapo kuna mtoto amekaa kitini kusubiri matibabu. Hapa kuna mhudumu ambaye ana aproni nyeupe, kuna kitanda cha kulaza wagonjwa hapo. Chini ya hapo ambapo anafanyia kuna ndoo ya yellow na kuna stuli pia.

Sehemu hii inaonekana imekumbwa na mafuriko mengi na watu wanashindwa hata kutembea kutokana na wingi wa maji. Maji haya yatasababisha magonjwa, yatasababisha maafa kwa wananchi wenye sehemu hii.

Mandhari ninya hospitalini na ni sehemu ya kuzalisha wanawake. Mama huyu anatabasamu kwa mpakata mwanawe mkononi ishara kuwa labda amefurahia kwa kupata mtoto.

Hii ni sehemu kame. Mwanamke huyu ni wa asili ya Kiturukana, ambapo amevalia shanga shingoni, bangili mikononi, za kitamaduni amevalia mavazi ya kitamaduni amempakata mwanawe mkononi. Na kuna mhudumu wa afya ambaye anataka kupeana chanjo kwa mtoto huyo.

Hii ni chupa ambayo ina tembe ndani. Tembe hizi ni za kuongeza damu na pia zinaongeza nguvu na immune ya mwanadamu. Zinasaidia kutengeneza ngozi, nywele na kucha, pia zinasaidia kwa kujenga damu.

Huyu ni waziri, wa maswala ya afya, na anajaribu kudirishia umma jinsi vyoo vyetu ya afya vioshe tukitumia dawa ya harpic. Na jinsi ya kuhifadhi vyoo vyetu nyumbani.

Hizi ni chupa tatu za dawa, ambazo zina madini ya calcium, kuna chupa moja upande wa kulia ambayo imetengezwa kwa mimea asilia na hizi zingine zimetengezwa kwa mimea ya kemikali ambayo ina calcium .

Hii ni sehemu ya mganga ambapo kuna shiti nyeusi na shiti nyekundu. Mganga mwenyewe anaonekana amekaa akishikilia guard mkononi na mkia mkononi mwingine. Bibilia imefunguliwa na kuna vitu vya aina mbalimbali, kuna shanga, kuna chupa tofauti tofauti ambazo na upembe wa ng'ombe pia unaonekana.

Kuna nyumba ambazo zinateketea kwa moto mkali sana. Moto huu umeteketeza nyumba nyingi. Umeteketeza na ukaharibu vitu vingi. Watu walio kuwa kwenye nyumba hizi wengi wao wamepata ajali na wengine wameaga dunia.

Hapa ni kituo cha afya ambapo hii ni sehemu maalum ya kuwalaza wagonjwa tofauti tofauti ambao wana shida tofauti tofauti. Kuna vitanda ambavyo vina wagonjwa na vingine havina wagonjwa. Kuna mhudumu ambaye amesimama hapo.

Hawa ni wadudu ambao ni nzige, wamevamia mimea na kusababisha magonjwa na kuharibika kwa mimea hiyo. Mimea haina afya kutokana na uvamizi wa nzige hao wamekula matawi yote na kuiacha miti ikakauka.

Mwanamke ambaye anaonekana ana furaha kwa kujengewa mto wa bomba ambao unawapa maji na umetengezwa vizuri. Mwanamke huyo ana nguo ya kijani na nyeupe kwenye mikono.

Hii ni dawa ambayo huwa inawekwa kwenye mrija lakini ni dawa ya unga unga ambayo yafaa ikiwekwa kwenye mrija inaongezwa maji ili iweze kutumiwa katika kuchoma mgonjwa sindano kutokana na ugonjwa ambao dawa hii inasaidia.

Hii ni sehemu kame, ambayo imekumbwa na mafuriko, ambayo yamesababishwa labda na kunyesha kwa mvua nyingi, kuna wanawake ambao wamevalia dera na hijabu kichwani, na wanatumia vijiti kupita kwenye maji, hivyo basi wataambukizwa, magonjwa tofauti tofauti kutokana na vidudu ambavyo viko kwenye maji haya.

Hawa ni wana hudumu wa afya ambao kazi yao wanatibu shida ya masikio. Na kuna mmoja ambaye anaudumiwa maana huduma zao wamezipeleka mashinani ili kila mtu aweze kuhudumiwa ambaye ana shida ya kusikia.

Hili ni bango la mauzo la daktari Galazinga ambaye ni mganga. Dawa zake ni za kiasili, zinatumika kurudiasha wapenzi, kupata wapenzi na pia kupata kazi.

Katika hili eneo, kumeporomoka nyumba ambayo ni ya ghorofa . Nyumba hii imesababisha maafa, kuna maafisa mbalimbali wa ujenzi ambao wanalikagua jengo hilo na maafa ambayo yametokea ili waweze kujua na kuna wale maafisa wa kuokoa maisha ya binadamu.

Mama anamwekea mtoto sabuni anamnyunyizia sabuni kwenye mkono ishara kuwa anataka kuiosha mikono yao. Wanaonekana wamevaa barakoa ishara kuwa wanajikinga kutokana na virusi vya ugonjwa wa korona.

Hizi ni dawa za kiasili na dawa hizi zimetengenezwa na kampuni ya Zephaniah life herbal clinic na dawa hizi kwa sana zinatumika kuponya ugonjwa wa kisukari.

Hizi ni chupa za dawa ambazo zinadhihirisha dawa ya vitamin 3D . Na hii dawa, wamedhihisha kampuni tofautitofauti ambazo zimetengeza dawa hii kwa ufasaha.

Hii ni chupa na ina dawa ya kiasili. Dawa hii inaitwa Arorwet. Natumai ni dawa ambayo imeundwa na watu wa jamii ya Wakalenjin. Nyuma yake kuna matawi ya kijani sharakuwa hayo matawi labda ndiyo yametumika kutengeza dawa hii.

Hizi ni chupa tofauti tofauti ambazo. Zina dawa tofauti tofauti kwa minaji, wa uponyaji wa magonjwa tofauti tofauti. Dawa hizi ni za kienyeji na za kiasili, kuna vitu ambavyo vime ning'inizwa kwenye dari. Kwenye sehemu hii pia.

Sehemu hii inadhihirisha uharibifu wa mvua nyingi ambayo imesababisha mafuriko. Mafuriko hayo yamebomoa daraja, yamebomoa barabara, yameangusha miti, yamesababisha maafa na magonjwa kwa watu wengi na watu wapo pembeni wanatazama jinsi uharibifu huo umefanyika.

Huu ni mkebe ambao unaonyesha kuna dawa ya chanjo ya watoto. Dawa hiyo ni ya kuwekwa mdomoni, unaangusha tone kwenye kinywa cha mtoto kwa ajili ya chanjo.

Gari jekundu aina ya Pick-up linaonekana, wanaume watano ambao wamevalia glovu nyeusi ,nguo nyeupe wanaonekana kua wamefanya jambo la kumwokoa mtu, labda yule aliyepata ajali ,wamebeba mitungi ya bluu mgongoni pia rangi yake ni nyeusi .

Mandhari ni ya hospitalini. Mwanamke mmoja anapokea huduma ya macho. Daktari anayatazama macho yake kupitia kwenye mikroskopi ambapo atajua shida ya macho yake inaletwa na nini.

Hapa ni hospitalini. Mhudumu wa afya ameshika chupa moja ya dawa ya chanjo ya measles , ambapo wanajipanga kwenda kutoa huduma hiyo kwa watoto.

Hapa ni hospitalini ambapo mhudumu wa afya anaonekana akimpa mwanamke ambaye ni wa umri wa makamo chanjo ya ugonjwa wa korona. Mama huyo amevalia barakoa pia mhudumu wa afya amevalia barakoa. Mama ame.

Sehemu hii inadhirisha kuwa kumetokea ajali mbaya ambayo imehusisha gari ambalo linasafirisha petroli na magari ya kawaida. Moto umezuka, maafa yametokea. Watu wameaga dunia kutokana na ajali hii.

Hiki ni kiganja cha mhudumu wa afya ambapo amevalia glavu ya kijani kibichi kilichokolea. Anachukua mkononi dawa ya chanjo ya measles, mumps na rubella virus na mkononi pia ameshika sindano.

Hapa ni mahali ambapo huduma ya meno inatolewa. Na kwenye desk ya huduma kuna mwanamke ambaye ametabasamu kuonyesha kuwa furaha. Na pia kuna saa ukutani.

Chupa hii ina dawa ambazo ni za tembe. Dawa zenyewe ni za rangi nyeupe na zingine ni za rangi ya mzabibu. Mkebe wenyewe kifuniko chake ni cha rangi ya manjano na kimechorwa picha za matunda mbalimbali. Ni dawa ambazo zina vitamini ambazo labda zinatumia kuongeza vitamini katika miili zetu.

Hawa ni wahudumu wa afya, wanaelekezwa na mhudumu mkuu wa afya kuzingatia afya na usafi katika sehemu mbalimbali ili kudumisha afya bora kwa wananchi.

Watu hawa wamejumuika hapa kwa maombi ilhali wamevalia barakoa ili kutopata ugonjwa wa korona sababu walipatana wakati ugonjwa huo ulikuwa unaenea nchini Kenya.

Mafuriko yametokea yakasababisha uharibifu wa vitu. Hii ni daraja ambayo imekatika ikaharibika kutokana na mafuriko, uharibifu wa mali. Watu wamekuja kuona jinsi mafuriko yameharibu barabara na kuvunja daraja.

Huu ni mkebe ambao umebeba dawa za madini ya iron mwilini. Dawa hizi ni ndogo na zinafaa zimezwe moja kwa siku. Dawa hizi zinaongeza damu mwilini.

Mandhari ya hospitalini ambapo wagonjwa wamekuja kupokea chanjo ya ugonjwa wa korona. Kuna mwanamke mmoja ambaye amevaa hijabu nyeusi ishara ya kuwa ni wa dini ya Kiislamu anachanjwa na mhudumu wa afya. Kuna mhudumu wa afya wa kiume ambaye amesimama pembeni na sare ya bluu.

Mkebe huu una tembe. Tembe ambazo zinasaidia wakati wa kufanya mapenzi na hivyo basi natumai labda zinasaidia kupeana nguvu za kiume ama kupeana nguvu wakati wa shughuli hiyo.

Hapa ni nyumbani, wahudumu wa afya wale wa kutembea mitaani na nyumbani ili kuangalia afya za watoto wametembelea nyumba hii. Mhudumu huyu amempakata mtoto ambaye amelala. Mtoto huyo amefungwa leso lenye maridadi na mhudumu huyu anatoa maelezo kwa mzazi.

Huyu ni mganga wa dawa za kiasili ambaye hufanya uganga wake ili kumponya mtu. Ana dawa zake za kiasili , ana chupa hapa ambayo imebeba dawa tofauti na amekalia kwenye mkeka na yupo barabarani.

Haya ni mandhari ya hospitalini, ambapo mwanamke amejifungua mtoto. Mhudumu wa afya anamuweka mtoto huyo kwenye nguo za joto ili asipate baridi.

Hapa ni sehemu ya sokoni, ambapo usafi umezingatiwa wa hali ya juu na usafi huu umefadhiliwa na UNICEF, Hivyo basi wameweka tanki za maji sehemu ya soko, watu wanaosha mikono kila wakati wakitoka kwenye vyoo kujisaidia.

Mafuriko yanadhihirisha kuwa yamesomba vitu, yameharibu vitu vingi, yamesababisha maafa, yamesababisha maafa ya binadamu, yamesababisha magonjwa mbalimbali kama vile kipindupindu sehemu hii.

Chupa ya kwanza inaonyesha dawa na kifaa cha pili ni sindano. Hii ni chanjo ya joto jingi mwilini. Chanjo hii hudungwa watoto ambapo wana joto jingi mwilini.

Chupa hii inaonyesha inadawa za kiasili, dawa hii inaitwa ingirisugu, ambayo inatumiwa kukuponya ugonjwa wa Ania ambao huathiri sana wanaume, chupa hiko kwenye zulia nyekundu.

Hapa ni hospitali wahudumu wa afya wanamkagua mtoto mchanga ambaye amezaliwa, iwapo viungo vyake viko salama. Wanakagua macho yake iwapo yako sawa ili aweze kuachiliwa kuenda nyumbani.

Daktari wa dawa wa kiasili anazieka kwenye bagi lake ili aweze kuenda kutoa huduma. Na daktari huyu ni wa dini ya kiislamu kutokana na kofia ambayo ipo kichwani mwake. Kuna ua mezani mwake lekundu na kijani kibichi.

Ni sehemu ya daktari wa dawa za kiasili ambapo sakafuni tuna mayai mawili, kuna nazi, kuna zulia yenye kiraka chekundu ambacho juu yake kuna kiraka cheusi ambapo ameweka dawa zake za kiasili juu ya hivyo viraka. Miguu yake inaonekana na kuna dawa ya kiasili ambayo imewekwa.

Mandhari ya shambani ambapo mimea inanyunyiziwa dawa za kemikali labda kuzuia pests . Mhudumu mwenyewe amevalia nguo nyeupe ambazo zinamkinga kutokana na makali ya kemikali hizi ambazo ananyunyizia kwenye mimea.

Huyu ni mhudumu wa afya, wapo hospitalini. Huyu ni mtoto mchanga ambaye amezaliwa, mhudumu wa afya amemweka kwenye ratili ya kupima mizani, mizani ya mtoto alafu atamvalisha nguo.

Hii ni chupa ambayo ina tembe. Tembe hizi zinatumika kuongeza damu mwilini maana zina madini ya ioni na madini hayo yanatumika kuongeza production ya red blood cell .

Hawa ni wahudumu wa afya mtaani ambao wamepeleka huduma mtaani. Wanatoa chanjo kwa watu, chanjo ya ugonjwa wa korona. Kuna mwanadada ambaye anapokea chanjo hiyo na anaonyesha maumivu. Wote wamevaa barakoa.

Mwanamke amempeleka mtoto kwenye sehemu ya huduma ya afya. Kuna mhudumu wa afya ambaye anampa maelezo mwanamke huyo naye anasikiliza kwa makini. Mhudumu wa afya amevalia barakoa na ana kikapu cha rangi ya brown .

Chupa hizi zinaonesha dawa mbalimbali za kiasili. Picha moja inaonesha kuwa kuna dawa ya nguvu za kiume ambayo inawapa wanaume nguvu za kiume na kuna nyingine hapo ambayo imeandikwa mkoko.

Maandhari hospitali ambapo, kijana mtoto mdogo ameshikwa na wahudumu wa afya, kuna mmoja ambaye anamchoma sindano, kwenye pua lake kumechungulia kamasi na mtoto mwenyewe analia kuonyesha kuwa anaumia.

Mandhari haya ni ya hospitalini. Mwanamke amemshika mwanawe hivyo basi mtoto anapokea chanjo. Mama yake ana nguo ya rangi nyeupe. Mhudumu wa afya pia ana nguo ya rangi nyeupe. Ukutani kuna picha ya kuonyesha vitu mbali mbali.

Jaya ni mandhari ya hospitalini ambapo kuna mwanamke, mwanaume ambaye amepakata mtoto mdogo mkononi mwake, ishara ya kuwa ni mtoto mchanga ambaye ameletwa duniani hivi karibuni. Mama yake anamwangalia mtoto wake ambapo yeye ndio mwenye kujifungua mtoto huyu.

Boksi ambalo linaonyesha kuwa limebeba dawa za kudungia watoto chanjo ya Measles, Mumps na Rubella Vaccine ambapo boksi hili lina dawa pamoja na syringe na sindano ya kudungia watoto hao.

Mhudumu wa afya anamuelekeza mgonjwa. Yuko kwenye sehemu ya kurekebisha misuli na mifupa ya mwili. Anaonyeshwa jinsi ya kulainisha mifupa hiyo na misuli hiyo na huyu mhudumu wa afya.

Hapa ni hospitalini, kuna mama ambaye amekuja hospitali ili kupata huduma na anaelekezwa na mhudumu wa afya, hivyo basi anamtolea maelezo kulingana na lile swali ambalo alikuwa amekuja kuuliza.

Gari la kutoa uchafu kwenye choo limesimamishwa hapo. Kuna wanaume wawili ambao wanafanya hiyo huduma. Gari lenyewe ni la rangi nyekundu na nyeupe. Mawingu ni rangi ya bluu. Chini nyasi ni za rangi ya kijani.

Hapa ni mahali ambapo daktari wa dawa za kiasili anafanyia mauzo yake. Hivyo basi dawa ziko kwenye meza na ameweka bango la kuonyesha ni magonjwa yapi anatibu na hizi dawa zake za kiasili.

Hii ni sehemu ya ulimbwende ambapo ya urembo ya kutengeneza nywele. Mwanamke amekalia kwenye kiti na anatengenezwa nywele zake na mhudumu wa saluni hii ambapo anatengeza nywele zake kwa kuzichana.

Wahudumu wa afya wa mitaani wamekutana na aliyekuwa waziri wa afya Bi. Deborah Lukalu. Hivyo basi wanatabasamu kutokana na maelezo anayowapa. Kila mhudumu wa afya ana begi nyekundu na wamevalia nguo tofauti tofauti.

Hii ni sehemu ya utengenezaji wa barakoa. Na sehemu hii inatengeneza barakoa nyingi kwa minajili ya kuwapa watu ili kujikinga kutokana na virusi vya korona.

Hapa ni hospitalini na hii ni sehemu ya wagonjwa ambao wameumia kutokana na ajali tofauti tofauti. Mgonjwa mmoja amepata ajali na akavunjika mguu. Damu imetapakaa kila mahali. Mgonjwa mwingine ambaye amelazwa sehemu hiyo ana kofia kichwani mwake.

Maandhari hayo ni hospitalini, ambapo kuna mgonjwa ambaye amelazwa kwenye kitanda, anatibiwa sehemu yake ya macho, na watu ambao wanamhudumia ni madaktari watatu, mmoja ni wa kike, wawili ni wa kiume.

Hapa ni maabara ya hospitali na huyu ni daktari wa maabara anafanya vipimo tofauti tofauti ili aweze kupata matokeo ya wagonjwa kulingana na vipimo vyao tofauti tofauti.

Hapa ni hospitalini ambapo kuna daktari wa meno na kuna mgonjwa ambaye ameletwa, ili aweze kung'olewa jino, daktari amevalia aproni jeupe na glovu nyeupe mikononi ana miwani pia, mwanamke amepanua mdomo kwa ajili ya kupewa huduma ya meno.

Wanawake kwenye picha hii wamevalia nguo za kitamaduni, ambapo kuna mwanamke mmoja ameshika jani mkononi mwake, mwingine amefunga kitambaa cheupe. Hawa wengine wawili, wamejifunga vitambaa vyeusi, kuna mmoja ambaye nguo ya rangi ya njano ambayo inaonekana.

Hii ni sehemu ambayo kuna ukame na hakuna chakula cha kutosha hivyo basi serikali inapeana chakula na hivyo basi watu wa huduma mbalimbali wanawapa chakula, wanawapa vyandarua ili kuhifadhi afya zao wasipatwe na magonjwa mbalimbali.

Hizi ni boksi ambazo zina dawa za kupeana chanjo kwa minajili ya ugonjwa mbalimbali, Measles na Rubella. Hizi ni zile ambazo zimewekwa kwa ajili kutumbukizwa tu kinywani.

Mandhari ni ya hospitalini. Mhudumu wa afya anatabasamu akimpa mtoto chanjo ya polio. Mtoto naye ametulia kwenye kitanda cha wagonjwa. Mama yake pia anatabasamu akimwangalia mwanao.

Mandhari ni ya hospitalini ambapo aliyekuwa waziri wa afya Bi Susan Nakhumicha amekuja kutembelea wanawake ambao wamejifungua, akiletea watoto zawadi. Mwanamke amempakata mwanawe ambaye amezaliwa ,mwanamke anaonyesha ishara ya tabasamu, amevalia blausi nyeupe na mama Nakhumicha pia.

Huyu ni mama wa asili ya wasamburu amekuja hospitalini ili kupata huduma za kiafya kutokana labda yeye ni mgonjwa. Amevalia shanga mikononi mwake na amenyoa, anadungwa sindano na mhudumi wa afya.

Hii ni chupa ya dawa ambayo hutumika na daktari wakati wa kumchoma mgonjwa sindano na pia dawa hii ina vitamin .

Mandhari ni ya hospitalini ambapo mwanaume huyu anaonyesha kuwa yeye ni mdhaifu ni mgonjwa, anahudumiwa na mhudumu wa afya, hivyo basi anachomwa sindano. Mhudumu wa afya amevaa barakoa na aproni naye mwanaume huyu pia ana barakoa.

Mandhari ni ya hospitalini. Hapa ni mahali pa huduma ya meno na hawa ni madaktari ambao wanatoa huduma kwa wagonjwa wa meno. Hivyo basi kuna mgonjwa wa meno ambaye kuna daktari mkuu ambaye anafanya ukaguzi wa meno ya mgonjwa.

Hapa ni hospitalini na ni sehemu ya watoto. Sehemu hii ni ya Nursery ya kuweka watoto ambao wamezaliwa kabla ya umri wa kuzaliwa ama kabla ya kufikisha mizani kamili ya kuzaliwa na hivyo basi kuna mhudumu wa afya ambaye anamshughulikia mtoto huyu.

Hapa ni mahali ambapo usafi umezingatiwa, maji yamewekwa kwenye mtungi ukiosha mkono maji yanaenda kwenye sink yakitoka kwa sink yanaenda kwenye ndoo hivyo basi usafi wa hali ya juu umezingatiwa ili kupata afya bora.

Hizi ni dawa za kampuni ya Tufe ambazo ni dawa za chanjo. Zinatumika kuchanja watoto kutokana na ugonjwa wa measles, rubella na mumps .

Hapa kuna boksi ndogo za dawa. Dawa hizi ni za aina ya tembe ambazo zinatumika kuondoa makali mwilini. Dawa zenyewe ziko kwenye kochi. Kochi lenyewe lina rangi ya grey na rangi nyeupe.

Huyu ni mganga wa dawa za kiasili ambapo dawa hizo ziko kwenye mkeka . Mkeka yenyewe ni chafu. Kigoda Kiko hapo , dawa zenyewe anazitengeneza. Amevalia nguo ya nyekundu na kofia nyekundu ambayo ameweka mabawa.

Sehemu hii ni ya mradi wa maji wa Boya ambapo maji yanauzwa mtungi mmoja wa maji unauzwa kwa shilingi tano kuna mama ambaye anayachota maji hayo, kuna mwanaume ambaye anasubiri labda mama huyo amalize kuyachota pia yeye aweze kuyachota.